Sehemu ya duka la nguo labda hapa Nairobi ambapo mashati ya wanaume yamening'inizwa kwa utaratibu kwenye rangi. Juu kabisa kuna bango nyekundu lenye asilimia hamsini ikionyesha kuna pungufu la bei. Mashati mengi yanaonekana yakiwa na rangi na ruwaza mbalimbali.

Duka au gala lililojaa bidhaa mbali mbali zikiwemo nguo au vitambaa iliyokunjwa na kupangwa vizuri kwenye rafu. Rafu hizo zinaonekana kuwa za rangi ya bluu. Bidhaa nyingi zimefungwa katika vifunganishio vya plastiki zikionyesha rangi mbali mbali na ruwaza.

Duka la nguo za mitumba au soko la nguo labda lililojaa bidhaa mbalimbali. Mbele kuna raki ndefu iliyojaa mashati na fulana za rangi mbalimbali zilizoning'inizwa kwenye hanga za plastiki za rangi tofauti kama vile buluu, kijani na nyekundu. Nguo hizi zimepangwa kwa wingi zikionyesha uchaguzi mpana.

Rafu ndefu zilizojaa buti na viatu vya aina mbalimbali labda katika duka la viatu au soko la mitumba. Rafu hizo zinaonekana kuwa za mbao nyepesi na zimepangwa kwa safu zikiwa na viatu vingi juu yake. Kuna buti za rangi na mitindo tofauti.

Duka la nguo za mitumba au nguo zinazotumika ingawa si wazi kabisa. Kuna rafu nyingi za nguo zilizopangwa vizuri. Juu kuna safu ndefu ya koti, mashati na nguo za juu nyingi, zikiwa na rangi nyeusi, kijivu na blue iliokolea. Chini yake kuna rafu mbili za kati zenye kofia mbalimbali.

Duka kubwa la nguo na viatu vya kifahari linaloashiria kuwepo kwa biashara za kisasa na maduka makubwa katika eneo la kitengela au jiji la karibu kama Nairobi. Duka lina nafasi kubwa na limetegezwa kisasa likiwa na taa nyingi za kisasa zilizoning'inia kutoka dari zikitoa mwanga mzuri.

Sehemu ya duka la nguo labda duka kubwa la bidhaa mbalimbali, ikiwa na nguo za wanawake zilizoning'inizwa kwenye makabati. Kuna aina mbalimbali za nguo ikiwemo magauni marefu, na masuti, yenye rangi na mitindo tofauti. Gauni moja upande wa kulia lina rangi ya maroon , na lina tabaka nyingi za kitambaa na mapambo ya shingo.

Ndani ya duka la nguo au viatu labda sehemu ya watoto au vifaa vya pwani. Upande wa kulia na kushoto kuna rafu ndefu zilizojazwa na viatu vingi hasa viatu vya kufungwa vidole na viatu vya kuogelea vya watoto.

Duka kubwa la nguo la kisasa likiwa na madirisha makubwa, yanayoonyesha bidhaa zake ndani. Madirisha hayo yanatoa mwonekano kamili wa mannequins zilizovalia nguo maridadi za vijana. Kwenye dirisha la mbele kuna mannequins zilizovaliwa nguo za kisasa na za kawaida.

Duka la nguo au vifaa vya mitindo. Doli la onyesho lililovaliwa blausi nyeupe kwenye dotidoti nyeusi na limevalia miwani ya jua na kofia nyeupe maridadi huyo anashikilia begi jeupe lenye minyororo wa dhahabu.

Eneo la mapokezi au kaunta ya huduma kwa wateja ikiwezekana katika duka au ofisi. Kaunta yenyewe ni nyeupe na ina nembo kubwa ya Vivo ya rangi ya chungwa, ikionyesha kuwa labda ni duka la simu za vivo au huduma zao.

Duka la nguo lenye mpangilio wa kuvutia na bidhaa mbalimbali. Duka lina kuta za rangi ya kijani kibichi na dari ya rangi ya waridi. Sakafu ina muundo wa mbao wenye mchoro wa kipekee .Nguo zimetundikwa kwa utaratibu kwenye reli za chuma na pia zimepangwa kwenye meza ya mbao.

Yangani ya duka la kisasa la nguo na vito, ikionyesha bidhaa mbalimbali kwa mpangilio wa kuvutia. Katikati kuna meza kubwa nyeupe ya duara iliyopangwa kwa bidhaa za kifahari. Juu ya meza kuna dori la kuendeleza lililovalishwa nguo yenye viwaza nyeusi na nyeupe.

Duka la nguo ambalo lina shughuli nyingi na wateja wengi. Kuna watu wengi wanunuzi wengi wao wakiwa wanawake wakitazama na kuchagua nguo zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Upande wa kushoto kuna kaunta ya malipo.

Wa kuuza nguo za wanawake, hasaa nguo za kisasa na maridadi. Kwenye mlango wa duka kuna kifaa kikubwa chenye jina la duka hilo Milosa Classic collections . Nje na ndani ya duka hilo kuna mannequins zilizovalia nguo mbali mbali

Ndani ya duka la magari kuna gari jeupe la Tesla na kofia ya injini imefunguliwa ikionyesha nafasi ya mizigo mbele kwani magari ya umeme hayana injini kubwa kama magari ya kawaida. Mwanamke mchanga labda muuzaji au muhudumu wa wateja amesimama karibu na gari hilo.

Basi ndogo la rangi nyeupe linalo onekana kuwa Toyota likiwa limeegezwa kwenye eneo lenye nyasi, basi hilo linaonekana kutumika kwa usafiri, labda wa utalii au, abiria kutokana na vibandiko vichache vilivyo upande wa mlango wa abiria.

Gari la abiria yenye rangi ya fedha, ambalo linaonekana kuwa Toyota Mark X, likiwa limeekezwa kwenye eneo la wazi lenye sakafu ya vigae vya rangi ya kijivu. Gari hili lina milango minne na zinatazamwa kutoka upande wa nyuma na kushoto.

Eneo la nje lenye magari kadhaa yaliyopaki kwenye nyasi. Mtu mmoja akitembea mbele yao, hali hii inaweza kuwakilisha sehemu ya maegesho au eneo la wazi linalotumika kwa shughuli mbalimbali. SUV ya fedha inaonekana kuwa Subaru Forester ikiwa na bati la leseni, lenye namba KBM.

Basi dogo la aina ya toyota likiwa limeegeshwa kwenye njia ya udongo katika eneo la wazi lenye mandhari ya asili. Basi hili lina rangi ya kijivu fedha na lina matairi yenye muundo wa kutembea kwenye ardhi hiyo.

Trela kubwa ya kusafirisha magari, pia inayojulikana kama car carrier au trailer au car hooler . Trailer hii ina rangi ya buluu iliyokolea na imeundwa kwa muundo wa ngazi mbili au tatu ili kuweza kubeba magari mengi kwa wakati mmoja.

Ndani ya kiwanda au karakana kubwa ambapo mabasi yanatengenezwa au kukusanywa. Kuna mabasi kadhaa yaliyo katika hatua mbalimbali za utengenezaji. Kuna basi la shule rangi ya njano likiwa bado halijakamilika kabisa na sehemu ya engine au mbele yake imefunguliwa.

Kundi la watu watatu wakiwa wamesimama katikati ya magari mengi yaliyopangwa kwenye eneo la kuuzia magari. Mwanaume mmoja aliyevaa shati la blue anashikana mikono na mwanaume mwingine na mwanamke, wote wawili wakiwa wametabasamu, ikonyesha makubaliano ya biashara.

Magari matatu yaliyopaki yakiwa yameegezwa kwenye eneo lenye nyasi lililozungukwa na miti na vichaka. Kutoka kushoto kuenda kulia kuna gari jeupe ambalo linaonekana sehemu yake tu. Katikati kuna gari la bluu lenye namba ya usajili KDK 849T na mwanaume amesimama mbele yake.

Gari la kisasa aina ya SUV ambalo limeegezwa. Gari hili lina rangi nyeupe safi na ni jipya au limetunzwa vizuri sana. Namba ya usajili inaonekana wazi. Taa za nyuma zina miundo wa kisasa na kuna nembo ya FUW katikati ya buti. Nyuma ya gari tunaona jengo lenye maandishi customer care au comma care .

Gari aina ya basi dogo au vani linalofanana na Toyota Ace likiwa limeegezwa kwenye barabara ya vumbi au udongo. Gari hilo lina rangi ya fedha na lina madirisha yaliyotiwa giza. Juu ya guruduma la mbele upande wa dereva kuna stika yenye nembo na maandishi Canabis two cents service .

Gari la kifahari lenye rangi ya buluu likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari hilo liko katika hali nzuri na lina magurudumu ya kifahari zenye muundo wa nyota. Madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi.

Gari ndogo la abiria likiwa limepakiwa nje. Lina rangi ya kijivu iliyokolea au nyeusi na inaonekana kuwa katika hali nzuri. Ni gari la aina ya Toyota, kama inavyoonekana kwenye jina lililo nyuma ya gari na namba ya usajili ya Kenya. Magurudumu yake yana rimu za rangi ya fedha.

Mbele ya gari kuna nyumba kubwa ya ulinzi iliyowekwa, ikiashiria kuwa gari hili linaweza kutumuka kwa safari ndefu au maeneo yenye changamoto. Juu ya paa la gari kuna reli la mizigo.

Eneo kubwa lililojaa magari mengi yaliyopangwa kwa mistari. Magari haya yana rangi na miundo tofauti, zikiwemo, Sedan, magari madogo, na labda SUV. Linaonekana kua eneo la maegesho ya magari, labda sokoni la magari yaliyotumika, au store kubwa ya muuzaji wa magari.

Sehemu ya nyuma na upande wa gari jeusi lililokuwa limeegezwa kwenye nyasi. Ni gari ndogo aina ya hackback au SUV ndogo. Ina kioo cha nyuma chenye rangi nyeusi kidogo na magurudumu yenye rimu za fedha na nyeusi.

Lori kubwa la kusafirisha magari likibeba magari kadhaa. Lori lenyewe lina rangi ya machungwa na lina majina au alama kama HVS upande wake. Magari yaliyobebwa ni ya aina tofauti na rangi tofauti.

Gari la aina ya SUV lenye rangi nyeupe ambalo ni la aina ya Subaru Forester kutokana na muundo wake. Gari hili limeegeshwa kwenye eneo lisilo na lami labda eneo la kuuza magari au uwanja wa maegesho kwani kuna magari mengine yaliyopaki kwa mbali nyuma yake.

Gari ndogo aina ya Suzuki likiwa na rangi nyeupe. Gari limeegeshwa kwenye eneo lenye maua au matofali yaliyopangwa na kwa nyuma na ukuta uliojengwa kwa mawe au zege. Gari lina milango miwili upande mmoja.

Gari jeupe aina ya SUV. Gari hili limeegezwa nje labda kwenye uwanja wa maegezo au sehemu ya kuuza magari. Gari hili liko katika hali nzuri na rangi yake nyeupe inangaa na namba ya usajili ya Kenya na inaonekana wazi mbele. Magurudumu yake yana rimu nyeusi na fedha.

Sehemu ya ndani ya gari hasa upande wa dereva na dashibodi, iliyoashiria aina ya magari yanayotumika sana Kitengela kwa usafiri wa kibinafsi au teksi. Kuna usukani wa rangi nyeusi wenye nembo ya Toyota katikati, ukiashiria kuwa hili ni gari la Toyota ambalo ni maaruf sana nchini Kenya.

Gari la kifahari aina ya SUV la rangi nyeupe. Ikiwa limeongezwa ndani ya chumba cha maonyesha cha magari au showroom , gari hii inaonekana kuwa jipya na linangaa ubunifu wake unaonyesha mistari laini na mwonekano wa kisasa.

Mkusanyiko mkubwa vitu vya shanga vya kiafrika labda katika soko ya ufundi wa mikono hapa Nairobi. Kuna vikuku vingi vya shanga vya rangi mbalimbali vikubwa na vidogo vilivyopangwa kwa rundo au kuwekwa juu ya kitu.

Jengo kubwa la gorofa nyingi ambalo lianonekana kuwa soko au jengo la biashara yenye maduka mengi ikionyesha viwango viwili au vitatu vya jengo hilo. Kwenye gorofa ya chini kuna vibanda vingi vya kuuzia mboga na matunda mbali mbali.

Soko la wazi lililojaa shughuli nyingi. Mbele kabisa hali inaonekana kuwa na matope na uchafu ikiwa na mabaki ya mboga na matunda yaliyotupwa. Kuna kreti tupu ya mbao iliyolala chini. Nyuma ya kreti kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu na rundo jingine la matunda au mboga za rangi ya chungwa.

Soko la viatu labda hapa nairobi. Mble kabisa kuna viatu vingi vya aina mbalimbali vilivyopangwa kwenye meza za mbao vingi vikiwa vimekaa juu ya msanduku yao ya asili. Tunaweza kuona buti za kawaida ambazo zina rangi ya kahawia nyepesi.

Banda la kuuza kazi za sanaa za kiAfrika na bidhaa za kitamaduni. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa sanamu nyingi zilizo chongwa zikionekana kuwa za rangi nyeusi, labda zimetengenezwa kwa mbao. Katikati na kulia ukuta umejawa na barakoa.

Soko la matunda na mboga, labda hapa Nairobi, kuna mabanda kadhaa yaliyojaa bidhaa. Upande wa kulia kuna ndizi nyingi zinazoning'inia, na chini yake kuna milima ya machungwa, maembe na matunda mengine, mbele kidogo kuna sanduku lililojaa matunda madogo ya rangi ya zambarau.

Soko au duka la mboga na matunda mbalimbali yakiwa yamepangwa kwa wingi inayoleta hisia ya wingi na uhai wa soko. Mananasi yaliyopangwa kwa wingi upande wa kushoto. Pilipili hoho za kijani na njano zimepangwa kwa pamoja. Sukini au matango marefu ya kijani yamepangwa kwa mistari mirefu.

Ndani ya soko kubwa labda soko la ufundi au bidhaa za kitamaduni, kama vile soko la manzai au soko jingine kubwa Nairobi, ambayo ina ghorofa nyingi zilizojaa vibanda vya wauzaji. Kwenye ghorofa ya juu kabisaa kuna madirisha kubwa yanayoingiza mwanga wa asili.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi labda la matunda na mboga ikiwa kando ya barabara isiyo na lami. Upande wa kushoto na kulia wa barabara, kuna vibanda vingi vilivyoezekwa kwa mabati na turubai vikionyesha bidhaa mbalimbali kama vile machungwa, ndizi na matunda mengine.

Soko au eneo la biashara lenye shughuli nyingi. Mbele kabisa kuna gari la kubeba mizigo au troli tupu lenye limechakaa nyuma yake upande wa kushoto kuna vibanda kadhaa vya kuuzia bidhaa baadhi zikiwa na matunda kama ndizi na nyanya.

Soko la wazi au eneo la wazi lenye wachuuzi wengi na bidhaa mbalimbali. Kuna zulia la njano lililoonekana chini likiwa limejazwa sanamu ndogo za rangi nyeusi na nyekundu pamoja na bodi za mbao zilizochongwa zenye neno karibu lililorudiwa mara nyingi.

Shughuli kubwa ya upakuaji na upakiaji wa vitunguu. Jambo la kawaida katika masoko ya jumla au vituo vya usafi wa chakula nchini Kenya ikiwemo Kitengela ambayo bidhaa za kilimo husafirishwa. Katika lori kubwa lenye rangi ya kijani kibichi lilio wazi nyuma.

Bidhaa za shambani au viungo vikiuzwa sokoni, mbele kabisa kuna crate ya kijani iliyojaa tangawizi. Nyuma yake upande wa kulia kuna vikapu viwili vikubwa vilivyoja vitungu saumu, Na kimoja kiko juu ya kinesi cha mbao.

Soko kubwa la wazi lililojaa shughuli na bidhaa nyingi. Soko la mazao na matunda. Kuna milima ya matunda na mboga mbalimbali, hasa matikitimaji ambayo yamemwulikwa kwa wingi na pia kuna mboga nyingine za kijani kibichi.

Eneo lenye shughuli nyingi la mjini labda soko au eneo la biashara kando ya barabara. Upande wa kushoto wa picha kuna vibanda vingi vilivyoezekwa kwa mabati au vitambaa vikionyesha kuwa ni soko la watu. Watu wanaonekana wakitembea kati ya vibanda hivyo.

Soko la matunda na mboga la wazi , ambalo linaonekana kua na shughuli nyingi. Ndani ya soko kuna meza na vibanda vingi vilivyotengenezwa kwa mbao, zikiwa zimejaa bidhaa mbali mbali. Kuna rundo la matunda na mboga za aina tofauti, ikiwemo ndizi zilizotundikwa, mapapai, machungwa, viazi, na maboga ya majani.

Rundo ya ndizi zilizotundikwa kwa misuko au duka la matunda na mamboga. Zimetundikwa kwa kamba nyingi zikiwa za rangi ya njano iliyokomaa na baadhi zikiwa bado hazijakomaa kikamilifu. Zimepangwa kwa mafungu mbalimbali.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa limefunikwa watu wengi wauzaji na wanunuzi. Kuna umati mkubwa wa watu ulio jikusanya pamoja . Baadhi yao wamebeba mizigo wengine wamekaa chini karibu na bidhaa zao na wengine wanatembea katikati ya umati.

Soko la sanaa na ufundi likiwa limejaa bidhaa mbalimbali zenye asili ya kiafrika. Sehemu kubwa ya ukuta wa kushoto imefunikwa na sumaku za friji au mapambo ya ukutani yaliyochongwa kwa umbo la wanyama wa porini kama vile pundamilia na tembo.

Soko kubwa lenye msongamano mkubwa wa watu na bidhaa zikionyesha shughuli nyingi za kibiashara. Kuna vibanda vingi vinavyoezekwa kwa bati au vitambaa ambavyo vimejaa bidhaa mbali mbali kama vile nguo zilizo ning'inia viatu na vitu vingine.

Ghala au chumba cha kuhifadhia kilichojaa ndizi nyingi. Ndizi hizi zimepangwa kwa wingi kwenye masanduku ya mbao ambayo yamerundikana juu ya kila mmoja. Baadhi ya ndizi zimemwagika nje ya masanduku na kuenea sakafuni. Ndizi nyingi ambazo zimeiva na zina rangi ya njano; huku chache zikionekana bado na rangi ya kijani kibichi.

Ndani ya soko au jumba la biashara labda soko la sanaa za mikono au sanaa za kitamaduni sehemu kubwa ya picha. Kuna kuta na rafu zilizojazwa na bidhaa mbali mbali za kuuza.

Ndani ya soko la bidhaa za kitamaduni au zawadi labda soko la wazi au ndani ya jengo. Kuna wingi wa bidhaa zilizopangwa kwa njia inayoonyesha soko lenye shughuli nyingi. Upande wa kulia kuna bidhaa nyingi za mikono kama vile viatu vya ngozi vilivyopambwa kwa shanga.

Eneo lenye shughuli nyingi la wazi ambayo ni soko la maua au sehemu ya kuuza maua kando ya barabara pengine shina huku wakizingatia mazingira ya kenya. Rundo kubwa la maua ya aina mbali mbali na na rangi tofauti yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi likiwa na wafanyi biashara na wateja licha ya kuwa ni hapa jijini Nairobi. Soko hili linaweza kufanana na masoko mengine makubwa ya mijini kama vile Marikiti au Kigonga, jijini Nairobi. Soko limejaa matunda na mboga mbalimbali.

Soko kubwa la ndani lenye ghorofa kadhaa lililojaa bidhaa mbalimbali na shughuli nyingi. Katika sehemu ya chini na ya katikati ya picha kuna eneo lenye bidhaa za kitalii na za kitamaduni. Ziko picha zilizopakwa rangi zinazoonyesha wanyamapori wa kiafrika kama vile tembo. Mandhari ya savana.

Jengo refu la kisasa ambalo linaonekana kama ghorofa au ofisi, likipigwa picha kutoka chini kwenda juu. Jengo hili lina idadi kubwa ya ghorofa ambalo limejengwa kwa mtindo wa kisasa na mistari iliyo nyooka, kuta zake ni za rangi ya kijivu isiyo kolea au nyeupe iliyo kolea.

Jengo kubwa lililojengwa wa mtindo wa kitamaduni likitumia vifaa vya kama vya asili kama mianzi na paala nyasi. Jengo hili lina ghorofa mbili au sehemu na lina balconies zilizo na nguzo za mienzi. Paa la nyasi lina mtindo wa kipekee likiwa na sehemu nyingi zilizoinuka.

Jengo la ghorofa labda makazi au nyumba ya kupangisha, likiwa limejengwa kwa matofali ya kahawia au rangi ya udongo. Mbele ya jengo hilo, kuna ukuta mrefu uliofunikwa na mimea ya kupanda ikiunda au ikinena kuwa kijani kibichi.

Ngazi ya kisasa au jumba ya kifahari, zilizopangwa kwa safu zikiwa na barabara iliyopambwa kwa mawe ya kufinyanga. Nyumba hizi zina muundo wa kisasa, zikiwa na kuta nyeupe au rangi ya kijivu isiyokolea, na madirisha makubwa au vifio vya balcony .

Jengo refu la ghorofa kama jengo la makazi au mchanganyiko wa makazi wa biashara. Jengo lina kuta za rangi ya kahawia kijivu na balcon nyeusi zinazoonyesha madirisha mengi ya buluu kwenye jengo lote. Katika sehemu ya kati ya jengo, kuna sehemu yenye vioo virefu vinavyoakisi mwanga.

Lango kubwa la chuma lenye rangi ya kijivu ambalo lina lango la kuingilia kwenye jengo kubwa labda ghorofa au jengo la biashara, lango lenye muundo wa kimaini na limefunikwa na waya za umeme zenye miipa juu yake kuashiria usalama. Kwenye lango hilo kuna bango ndogo lenye maandishi mekundu na meupe yanayosomeka.

Nyumba kubwa ya kifahari ya ghorofa moja au mbili iliyozungukwa na bustani kubwa ya kijani kibichi na miti mingi .Nyumba yenyewe ina rangi ya iliyofifia na ina paa ya rangi ya kahawia au kijivu. Ina madirisha mengi, upande wa kushoto wa nuyumba kuna muundo mwingine mdogo ambao ni kiambato au nyumba dogo ya kulala ya wageni.

Jumba la kisasa la ghorofa mbili likiwa na muundo wa kuvutia na rangi zisizo kali, likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa. Jumba hili lina madirisha makubwa yenye vioo vinavyoong'aa vinavyoakivu mazingira. Rangi kuu ya jumba hili ni kijivu yenye kinachoegemea mihiga na myeupe.

Nyumba ya kisasa za makaazi au majengo ya ghorofa yakiwa na lango kubwa la chuma mbele. Hali hii ni ya kawaida katika makaazi mapya na yaliyopangwa vizuri. Majengo haya yana rangi ya kahawia iliyokolea na beige na yenye ghorofa kadhaa. Kila jengo lina madirisha mengi yenye fremu za juu.

Jengo la ghorofa nyingi likijulikana kutoka chini kwenda juu, likisingitiza urefu wake. Jengo lina rangi nyeupe na lina baclonies nyingi, kila ghorofa ikiwa na balcony yake, balcony zina vizuizi vya chuma vyenye michoro.

Mandhari ya eneo ya makazi likiwa na nyumba za kisasa na ardhi wazi, kuna eneo kubwa la ardhi kavu iliyofunikwa na nyasi za rangi ya kahawia zikionyesha kuwa ni msimu mkavu au ardhi imekauka.

Nyumba kubwa ya kisasa ambayo bado iko katika hatua za ujenzi au karabati. Nyumba ina ghorofa mbili na paa ya rangi ya kahawia nyekundu. Sehemu ya mbele ya nyuma ina nguzo nyeupe zinazoshikilia balkoni iliyo juu.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa lililopakwa rangi ya manjano inayong'aa. Jengo lina mistari ya rangi nyekundu iliyokoza labda kama mapambo au mipaka ya ghorofa. Kuna madirisha mengi madogo yenye fremu nyeusi juu ya jengo. Unaweza kuona tangi la maji nyeusi, jambo la kawaida kwa majengo Kitengela kwa kuhifadhi maji.

Mandhari ya mjini yenye majengo kadhaa na anga yenye mawingu meupe na buluu. Katika sehemu ya kushoto ya picha kuna jengo kubwa ya ghorofa nyingi yeneye rangi ya kahawia, manjano na buluu. Juu ya jengo hilo kuna bango ndogo lenye maandishi M4 Apartments chini ya jengo kuna maandishi yanyoashiria To let labda yanaonyesha nyumba inakodishwa.

Jengo refu labda la ghorofa tatu au nne ambalo bado linaendelea kujengwa au limekamilika hivi karibuni, lina kuta za mawe au matofali makubwa na madirisha yenye fremu za bluu au zambarau na balcony zilizo na nguzo za rangi ya zambarau.

Nyumba ndogo ya kupendeza iliyo zungukwa na bustani mzuri na mimea mingi, nyumba enyewe ina kuta na rangi isiyo kolea na paa la vigae vya udongo. Kuna madirisha na milango yenye fremu nyeupe na baadhi ya madirisha yana nundu za usalama yenye rangi nyepesi.

Ukuta wa jengo uliopakwa rangi ya kahawia na chungwa iliyokolea ikiwa ni maraka ya saruji yaliyorekebishwa. Juu ya nguzo hiyo kuna waya ya miba iliyowekwa kwa ajili ya usalama; likiashiria kuwa ni sehemu ya uzio au ukuta wa nje wa mawe.

Uwazi wa ardhi kame na lenye nyasi zilizokauka likiashiria kuwa huenda ni msimu wa kiangazi au eneo la wazi lisilolimwa. Nyuma ya shamba hili tupu kuna mjengo kadhaa. Upande wa kushoto kuna msururu wa majengo ambayo ni ya kibiashara au makazi yakiwa na kuta za rangi nyekundu.

Eneo kubwa la ardhi wazi, labda shamba au kiwanja cha ujenzi chenye nyasi kavu. Kuna nyasi ndefu na kavu zenye rangi ya dhahabu, zikionyesha kua ni msimu wa kiangazi au zimekauka. Nguzo mbili za mbao zilizotumiwa kwa uzio, zinaonekana kati kati ya picha zikifunga eneo hilo.

Jengo refu la biashara au la makazi ambalo lina ghorofa ya chini ya jengo hili ambalo lina lina madirisha kubwa, vitu kama furniture na kuna maandishi yanayosomeka paid as the furnitures yakionyesha kuwa ni duka la furniture . Juu ya duka hili kuna jengo jingine.

Jengo kubwa la kifahari amabalo ni jumba cha maakazi likiwa katika hatua za mwisho za ujenzi au limekamilika hivi karibuni ina ghorofa kadhaa na paa lenye mteremko wa rangi wa hudhurungi nyekundu. Kuta zake zimejengwa kwa matofali ya rangi ya kijivu au zimepwaka plasta ya rangi hio.

Ghorofa tatu za kisasa, labda nyumba za familia au chumba la ghorofa, imepakwa rangi mbalimbali ikiwemo kijivu, nyeupe na nyeusi na lina michoro ya kisasa kwenye kuta zake. Kuna mapambo ya kipekee na ya kifahari, kama vile vio vya kuteleza, vilivyo na mifumo vya kijometri na madirisha yenye grill ya chuma za kisanii.

Jengo refu la kisasa, labda jengo la makazi au la ofisi, lina rangi nyeupe na balconies nyingi bila maandishi yoyote juu yake. Paa lake huwa ni la kisasa na lenye rangi ya kijivu. Kushoto kidogo na chini ya jengo hilo kuna jengo lingine la rangi ya kijani na manjano yenye muundo wa zamani zaidi.

Majengo mawili yaliyopakwa rangi ya ngavu yakisimama chini ya anga la buluu lililo wazi na mawingu machache. Jengo lililo mbele lina kuta za rangi ya chungwa iliyokolea na limepambwa kwa mistari miekundu kwenye pembe zake .kuna madirisha mingi madogo yenye fremu nyeusi. Chini kushoto mwa jengo hili kuna tangi kubwa jeusi la kuhifadhi maji.

Jengo refu la ghorofa ambalo ni makazi au biashara katika eneo la mjini. Sehemu ya juu ya jengo ina rangi ya njano inayong'aa huku sehemu nyingi ya kati na chini ikiwa na rangi ya kijivu isiyo kolea.

Bango kubwa la matangazo lililowekwa wima likitangaza jengo la kisasa la ofisi linaloitwa Highways heights kilimani. Bango hilo ni refu la kisasa lenye kioo kinaoakisi likionyesha jengo la ofisi la kisasa. Maneno ready for accupation pia yameandikwa kwa herufi nyekundu juu kulia.

Duka kubwa hasa sehemu ya nyuma ambayo inaonekana kuwa safi na ya kisasa. Juu ya sehemu ya kuuzia kuna bango kubwa lenye neno butcher kwenye herufi kubwa ikionyesha eneo la machinjio au sehemu ya nyama.

Ndani la duka kubwa la kisasa, labda duka kuu. Upande wa kulia kuna sehemu ya matunda na mboga ambapo mananasi, matikitimaji na matunda mengine yamepangwa vizuri kwenye vipwete vyeusi vywa plastiki.

Ndani ya duka kubwa labda duka kuu ambapo katika sehemu inayouza bidhaa za kuoga na pipi. Mbele kabisa kulia kuna onyesho la pipi zenye rangi mbalimbali na maumbo tofauti zikiwa zimepangwa kwenye raki maalum na kuandikwa Asorted kindly .

Duka kubwa la vifaa vya nyumbani hasa sehemu ya kuuzia mashine za kufulia. Mashine kadhaa za kufulia za chapa la LG zimepangwa kwenye jukwaa jeupe zikiwa za rangi ya kijivu au fedha. Baadhi zikiwa na nembo ya turbo wash . Juu ya jukwaa kuna bango ndogo lenye bei labda likionyesha bei ya moja ya mashine hio.

Sehemu kubwa ya duka la rejareja, ikionyesha sehemu ya kuuza nafaka, kalakala na vitu vingine vinavyouzwa kwa uzito au kwa wingi. Mbele kabisa kuna rafu kubwa yenye vyombo vya uwazi, vilivyojazwa bidhaa mbali mbali.

Duka kubwa hasa sehemu ya bidhaa za kuoka na vitu vitamu. Kwa upande wa kushoto kuna rafu zikiwa na bidhaa mbalimbali za kuoka na pia kuna ishara inayosoma pastry . Katikati ya picha kuna eneo ndefu la kaunta za vioo zenye bidhaa nyingi za keki.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la jumla, labda kutoka eneo la kwanza au eneo la juu. Duka limejaa rafu zenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri zikionyesha wengi wa bidhaa zinazouzwa.

Ndani ya duka kubwa au maduka makubwa ikionyesha sehemu ya bidhaa za urembo na utunzaji wa mwili. Safu ndefu za rafu nyeupe zilizomininika vizuri zinaonekana zikiwa zimejaa chupa na vyombo vya aina mbalimbali za bidhaa.

Ndani ya duka kubwa au maduka makubwa ikionyesha rafu zilizojaa vinywaji baridi na bidhaa nyingine. Katika ngazi ya chini ya rafu kuna aina mbalimbali za vinywaji baridi vikiwemo soda za rangi tofauti.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa labda duka la tunda ,likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Sakafu ina muundo wa vigae vya rangi mbalimbali, zikiwemo kahawia, kijivu na nyeupe, zilizopangwa kwa miuwaza ya kijani jivu.

Rafu kubwa zenye bidhaa mbalimbali za vyakula katika duka la chuma au maduka makubwa .Rafu zimetengenezwa kwa chuma cheusi na zimejaa bidhaa zilizopangwa vizuri .Upande wa kulia juu kabisa kuna bango jeusi lenye maandishi meupe yanayoonyesha categories za bidha kama vile sukari na unga .Kuna bidhaa nyingi za maziwa ya muda mrefu.

Duka la kuuza bidhaa vya kielektroniki na vya nyumbani. Safi nyingi za televisheni zikiwa zimewashwa na kuonyesha picha mbalimbali. Chini ya televisheni hizo kuna jiko la gesi au umeme la rangi ya kahawia au kando yake kuna fridge .

Ndani ya duka kubwa au maduka makubwa labda sehemu ya bakery au duka la bidhaa za kuoka na vinywaji dari nyeusi na kuna taa zinazo toa mwanga. Upande wa kushoto kuna rafu za mbao zenye wa muundo wa gari la zamani.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa labda duka la jumla au duka la safu ya michezo na nyumbani. Upande wa kushoto wa picha kuna rundo la viti vya plastiki vya rangi mbalimbali vikiwemo vya blue ,kijivu na beige.

Eneo la malipo ya bidhaa katika duka kubwa likiwa na mashine ya kujihudumia. Kuna safu kadhaa za mashine hizi ambapo wateja wanaweza kuchanganua na kulipia bidhaa zao wenyewe. Kila mashine ina skirini kubwa ya kugusu, scanner ya bidhaa na sehemu ya kulipia.

Ndani ya duka kubwa iliyojaa bidhaa mbalimbali. Dari nyeusi na kuna taa zinazotoa mwanga. Kwenye nguzo moja katikati ya duka, kuna ubao wenye namba kumi na tatu na maelezo ya bidhaa zinazopatikana hapo.

Ndani ya duka kubwa au maduka makubwa ikionyesha rafu nyeupe zilizojaa bidhaa mbali mbali. Katikati ya picha kuna rafu iliyojaa peremende na chokoleti za ajabu maarufu. Zimepangwa vizuri kwenye masanduku yao ya kuonyeshea.

Duka kubwa, labda duka la vinywaji iliyojaa rafu ndefu zilizojaa chupa za vinywaji vikali . Rafu hizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikionyesha aina mbalimbali za pombe. Kuna mabango madogo yenye bei ya matangazo ya bidhaa fulani.